Kuna magari mingi ambayo yamesimama yameweza kuwekezwa kando ya, kwenye mahali pa kuweka magari. Magari haya ni aina tofauti tofauti, kama kuna magari ya nyekundu, nyeupe na pia samawati.